Mfumo wa kilimo cha maji uliojengwa kwa kutumia mabomba meupe. Mfumo huo una ngazi kadhaa ambapo mimea midogo pengine strawberry au mboga nyingine inakua kwenye matundu yaliyochimbwa kwenye mabomba. Kuna mabomba madogo yanayounganisha ngazi hizo kuashiria mzunguko wa maji.

Mfumo wa bustani ya nyumbani, labda wa kilimo cha maji, ukiwa na masanduku meusi manne, baadhi ya masanduku yana maji, na mengine yamejazwa na mimea ya kijani kibichi, inayoonekana kuwa hai na inayostawi.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Inaonekana kuna ndoo nyeusi au chombo kingine kilicho jaa maji au mmumunyo wa virutubisho. Mizizi mirefu iliyochanika vizuri inaning'inia kutoka kwenye matundu ya kijani yalioundwa mahususi kwa ajili ya kupanda mimea ikiwa imezamishwa kwenye mmumunyo huo.

Mfumo mdogo wa kilimo cha maji labda wa bustani ya nyumbani ukitumia mabomba meupe. Mimea miwili ya saladi yakijani imepandwa juu na mimea miwili ya saladi nyekundu imepandwa chini. Kuna ndoo ndogo ya jani chini ya mfumo.

Shamba ndani ya chafu ambapo mimea miliki wenye majani mengine imepandwa kwenye mistari. Mimea hiyo imepanda juu kwenye miundo ya miti ikionyesha mbinu ya kilimo cha mimea inayopanda. Udongo chini unaonekana kuwa mwekundu na paa la uwazi linaloruhusu mwanga wa jua kuingia.

Wanaume wawili ndani ya chafu kubwa wakichunguza mimea inayokua kwa kutumia mfumo wa kilimo cha maji. Mimea hiyo imepangwa katika mistari mirefu ikiungwa mkono na kamba zinazoning'inia kutoka juu.

Huu ni mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea inakuzwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa gorofa na kuunganishwa na mfumo huu. Mimea mbalimbali ikiwemo mboga za majani na mimea mingine midogo inakua vizuri ndani ya mabomba hayo.

Mfumo wa kilimo cha maji ukiwa na mabomba mengi yenye matundu yaliyopangwa. Mimea midogo inaonekana ikikuwa kutoka kwenye matundu ya juu huku mifumo ya maji ikionyesha jinsi mbinu hii isiyotumia udongo inavyofanya kazi.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea inakuzwa bila udongo ikitumia maji yenye virutibisho. Mfumo huu umetengenezwa kwa mabomba yaliyopangwa kwa ngazi tatu na kila ngazi ina mimea mingi ya kijani kibichi.

Wafanya kazi wengi, wengi wao wakiwa wanawake. Wakiwa wamevali sare za kijani, wakifanya kazi katika kiwanda cha kukata maua. Wamejipanga kwenye meza ndefu wakichambua na kufunga maua mengi ya rangi mbali mbali, kama vile nyekundu, jano na nyeupe.

Eneo kubwa la ufugaji wa nguruwe za kibiashara. Ambapo mamia ya nguruwe wamefungiwa katika vizimba vidogo, vilivyopangwa kwa safu ndefu pande zote mbili za njia kuu. Paa la jengo lina muundo wa bati na kuna mifumo ya uingizaji hewa au taa.

Shamba kubwa la mboga za majani, labda kabeji, au saladi, zilizopangwa kwa safu ndefu ndani ya chafu kubwa. Njia za udongo, zinaonekana kati ya safu za mimea, hii inaashiria kilimo cha kisasa, labda cha viwanda.

Kundi kubwa la ng'ombe wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamefungwa katika zizi kubwa la kisasa. Ng'ombe hao wamepangwa kwa safu na wanaonekana wakila kutoka kwenye malisho. Mazingira yanaonyesha shamba la kisasa la ng'ombe wa maziwa au nyama.

Uyoga mweupe mwingi uliopandwa kwa wingi katika mazingira yanayodhibitiwa, labda ndani ya shamba la uyoga. Uyoga huo umekua juu ya rafu nyingi zilizopangwa, zikionyesha kilimo cha kisasa cha uyoga.

Hiki ni kilimo cha uyoga, ambapo uyoga wa rangi ya kahawia unakua kutoka kwenye mifuko mikubwa iliyosimamishwa labda ikiwa imetengenezwa kwa masalia ya mazao.

Shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa safu ndefu na zilizopangwa vizuri, kabichi hizo zina majani ya kijani kibichi yaliyokomaa, nyuma ya shamba kuna miti, nyumba chache na anga yenye mawingu ikionyesha mazingira ya mashambani.

Shamba kubwa la migomba yenye matunda mabichi yalioninginia migomba imepandwa katika mistari mirefu na majani yake makubwa yanatoa kivuli.

Wafanya kazi wawili wakiwa wamevalia glovu wakifanya kazi kwenye laini ya kusafirisha pilipili hoho za kijani. Pilipili hoho hizo zimepangwa kwa wingi kwenye mkanda wa kusafirisha na wafanya kazi wanaonekana wakichagua au kupanga pilipili hizo.

Ndani ya chafu kubwa, ikiwa na safu ndefu za mimea ya stroberi, iliyopandwa chini ya paa la plastiki la uwazi. Mimea inaonekana kuwa na afya, baadhi ikiwa na matunda mekundu yaliyoiva. Njia nyeusi katikati ya safu za mimea inatenganisha mashamba.

Shamba kubwa lililolimwa, lenye mimea mingi ya kabichi au mboga nyingine zenye majani makubwa zikiwa zimepandwa kwa mpangilio mzuri katika mistari mirefu. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rutuba. Kwa mbali, kuna barabara ya udongo na miti michache ikionyesha mazingira ya vijijini au eneo la kilimo.

Shamba kubwa la kuku, lililo na mabanda mawili marefu yaliyojaa kuku wa kutaga mayai. Kila upande una ngazi nyingi za vitimba ambapo kuku wanakaa. Njia pana ya udogo inatenganisha mabanda haya, na kuna watu wachache wanaonekana mbali wakisimamia shughuli.

Safu ndefu ya nyumba ya kioo au plastiki zikiwa zimepangwa vizuri kwenye shamba kubwa zikionyesha kilimo cha kisasa au cha viwandani. Nyuma kuna mti mrefu wa mawasiliano na miti mingine.

Chafu kubwa ambapo mimea mingi ya kijani kibichi imepandwa kwa mistari mirefu. Ndani ya chafu imetengenezwa kwa plastiki au nyenzo nyingine ya uwazi ikiruhusu mwanga na jua kuingia. Muundo wa chafu una nguzo za chuma zinazonyooka.

Ng'ombe kadhaa wa maziwa wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamejipanga kwenye zizi la kisasa la kufunga ng'ombe. Kila ng'ombe amefungwa kwenye eneo lake kibinafsi na wanaonekana wanakula chakula kilicho mbele yao.

Mashini kubwa ya kuvuna ikivuna nafaka shambani ,ikipakia mazao kwenye trela nyekundu ,shamba linaonekana kubwa yenye udongo uliofunika maji na sehemu zilizovunwa zikionyesha kilimo cha viwanda.

Shamba la kilimo lenye udongo mwekundu uliolimwa vizuri; ikiwa na mistari mirefu iliyoandalia kwa ajili ya kupanda. Mifumo ya umwagiliaji ikiwemo mabomba na mipira inaonekana ikiendelea sambamba na mistari hiyo.

Shamba ndogo lenye mimea michanga iliyopandwa kwenye mistari. Kati ya mimea hiyo kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone yenye mipira midogo mieusi iliyolala ardhini. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na nyuma kuna mimea mingine iliyokomaa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mistari ya mabomba meusi imepangwa kwenye ardhi yenye udongo wa kahawia na maji yanatoka kwenye matone madogo madogo yakinyunyizia mimea midogo. Kwa mbali watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi shambani wakionyesha shughuli za kilimo.

Shamba la kilimo lenye mimea midogo iliyopandwa katika mistari safi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi ukiwa na mabomba meusi na buluu yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Fereji mrefu uliyo pasuliwa ardhini, ndani yake kukiwa na bomba jeupe na nyaya nyeusi. Mfereji huu umepakana na mashamba ya mimea ya kijani kibichi, labda mahindi na mazao mengine. Inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji au miundombinu ya maji inayojengwa au kurekebishwa mashambani.

Shamba kubwa la mahindi au mimea mingine ya nafaka likiwa na mfereji mrefu wa maji unaoendesha kando yake. Mabomba mengi yamewekwa kando ya mereji yakiondoa maji kuelekea kwenye mimea kuashiria mumo wa umwagiliaji.

Mfumo wa umwangiliaji wa matone kwenye shamba. Kuna bomba jeusi kuu linalopita kando ya mimea na matawi madogo madogo yanayotoka kwenye bomba hilo kuelekea kila mimea yakiweka maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Bustani ndani ya chafu ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mistari iliyopangwa vizuri. Kuna mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone inayopita kando ya kila mstari wa mimea yakionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na mifereji au matuta yenye maji kuwasilia mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kupanda, na kuna kijani kibichi mbali.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukifanya kazi ambapo maji yanadondoka polepole kwenye udongo karibu na mimea michanga. Mabomba madogo ya chuma yamepangwa juu ya ardhi na mimea yenye majani mabichi inaonekana ikikua vizuri.

Mfumo wa umwangiliaji wa matone kwenye shamba dogo. Kuna mabomba meusi yenye vali za blue , yaliolala chini. Yakisambaza maji kwa mimea michanga ya vitunguu, au mboga nyingine. Udongo unaonekana kuwa wenye unyevu, na mimea inaonekana kustawi.

Shamba la kilimo lenye mistari mirefu ya mimea midogo ikiwezekana mahindi inayokuwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Kando ya kila mstari wa mimea, kuna mifumo ya umwagiliaji ya matone yenye maboma meusi inayoashira matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Shamba kubwa lililopandwa mimea michanga likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea imepandwa kwa mistari mirefu, na kila mstari una mirija nyeusi ya umwagiliaji inayopeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mashamba yaliyolimwa vizuri yenye mistari ya mimea midogo. Kati ya mistari hiyo kuna maji mengi yaliyosimama yakipendekeza matumizi ya mfumo wa umwagiliaji. Mimea inaonekana kuwa na afya njema na kijani kibichi.

Shamba lenye mimea midogo likitumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Mwanamke ameketi katikati ya shamba akifanya kazi ya kutunza mimea. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na mimea mingine kuashiria mazingira ya mashambani.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri likitumia mfumo wa umwangiliaji wa matone. Mirija myembamba imepangwa kwa mistari mirefu kwenye udongo mwekundu na kuna vali za kudhibiti maji zilizounganishwa na mabomba makubwa kidogo mbele.

Shamba kubwa la kijani kibichi likinyweshwa maji na mfumo wa umwagiliaji wa katikati. Mfumo huo, uliotengenezwa kwa chuma, unazunguka polepole huku ukinyunyiza maji juu ya mazao, ambayo yanaonekana kuwa na afya na kukua vizuri.

Shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ikinywehswa maji na mfumo wa umwagiliaji. Vieti vinanyunyiza maji juu ya mimea, kuonesha matumizi ya teknolojia katika kilimo.